Kwenye shamba uliona udongo ya rangi nyekundu, matunda ya ndizi ya rangi ya kijani yanaonekana yakining'ina kwenye migomba yao. Ndizi hizi zinaonekana hazijaiva kutokana na rangi yake.

Katika soko la wazi matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano yanaonekana yamepangwa juu ya meza kwa njia inayovutia. Kando ya ndizi hizi kuna mwanamke anayekula ndizi.

Mwanaume moja na mwanamke moja wanonekana wakielekesa wenye rangi nyeusi kuingia kwenye mchengo wa kufanya shughuli ya kunyunyisia.

katika shughuli ya kukamua, mashine inayo tumiwa inaonekana imeingizwa kwenye matiti ya ngombe ya rangi nyeusi, mashine hii inamrija inayotiririsha maziwa hadi kwenye mtungi ilioko karibu.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia unayovutia mwanamke mmoja anaonekana amesimama kando huku akiuza.

Mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeusi na helmeti anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye ya rangi ya kijani, huku akielekeza kwa mitungi mikubwa iliyowekwa kwenye gari.

Mwanaume mmoja anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi ya plastiki ya rangi nyeupe huku akielekeza kwenye mitungi mikubwa iliyo fungwa kwenye pikipiki.

Matunda ya ndizi, yenye rangi ya kijani, yanaonekana yamefunikwa, na neti, yenye rangi ya buluu, shuguli hii imefanywa, ili kusuiya, wadudu kukula ndizi.

Mkona ya mtu mmoja unaonekana umeshikilia matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano. Matunda haya yanaonekana kuiva kulingana na rangi yake.

Katika chumba cha kuhifadhi maziwa, wanaume wawili waliovalia ovaroli ya rangi jeupe na nyeusi wanaonekana wakipima maziwa uku wakiandika kwenye kitabu.

Katika zizi la ngo'mbe mwanamke moja aliyevalia shati juepe anaonekana akishikilia mrija ya maji hili kuwanywezha ngo'mbe ya rangi nyeupe.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano yanaonekana yamewekwa kwa chini kwa meza kwa njia unaovutia, ndizi hizi zinaonekana kupasuka kuashiria kwamba zimeiva.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu. Anaonekana akiangalia matunda ya ndizi ya rangi ya kijani yanayoning'ina kutoka kwenye mgomba wake.

Katika shamba la ndizi mwanamke mmoja anaonekana ameketi huku akichonga ndizi ya rangi ya kijani ,anatumia kisu ili kuitoa maganda yake na kuieka juu ya matawi ya ndizi.

Mimea yenye rangi ya kijani inaonekana ikinawiri kwa kazi katika shamba moja. Kando ya mimea hizi kuna mirija ya maji inayopita ili kuweza kunyunyiza maji.

Marunda ya ndizi yenye rangi ya kijani, yanaonekana yananing'ina kwenye mgomba wake, ndizi hizi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani, kuashiria kwamba bado haujaiva.

Mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli yenye rangi ya blue hafifu anaonekana akiwa kwenye shughuli wa kunyunyisha ng'ombe dawa. Mwanamke huyo ameivalisha kifaa cha kubeba dawa kwenye mgongo wake huku akiwa ameshikilia mrija inayotiririsha dawa.

Kwenye soko la wazi matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia moja juu ya nyingine. Kando ya ndizi hizi kuna wanawake walioketi chini huku wakiuza.

Wanaume waliovalia ovaroli jeupe na kofia nyeupe wanaonekana wakitazama kwa makini. Huku mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyekundu akiwaonyesha aina ya sindano fulani.

Katika soko la wazi, mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyekundu. Anaonekana akipanga matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano kwa njia unaovutia kwa ajili ya kuziuza.

Matawi ya ndizi yanaonekana yamekauka na kugeuka kuwa rangi ya manjano kuashiria hali mbaya ya udongo ama ubadilifu wa hali ya anga.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia unayovutia, moja juu ya ingine. Matunda haya yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kuashiria kwamba haijaiva.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia inayovutia moja juu ya ingine. Ndizi hizi zinaonekana kuandaliwa ili kupelekwa kwenye soko.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kiijani yanaonekana yamepangwa juu ya gari kwa njia unaovutia, ndizi hizi zinaonekana kusafirishwa kwenye soko.

Matunda ya ndizi ya rangi ya kijani, yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia, moja kando ya ingine. Matunda haya yanaonekana kusafirishwa kwenye soko ama nyumbani.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akiogelesha watu fulani kwenye muonyesho wa kilimo uku mbele yake kuna vitu kadhaa kama vile mtungi ya maziwa.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano yanaonekana yamepangwa kwenye sakafu ya nyumba kwa njia unayovutia. Matunda mengine yanaonekana yamewekwa kwenye kreti.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja aliyevaa overall ya rangi ya udurungi. Wanaonekana wakipanga matunda ya ndizi yenye rangi ya kichani. Wanapanga matunda haya juu ya matawi ya ndizi kwa ajili ya kusafirisha.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia matunda ya ndizi yanayoonekana kuvutia. Upande mmoja wa huu ndizi unaonekana una rangi ya manjano kuashiria kuiva uku upande mwingine una rangi ya kijani kuashiria bado kuiva.

Katika mazingira ya maabara mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi jeupe anaonekana amesimama kando ya meza huku akishikilia kipima joto ili kuangalia vipimo ya vitu vilivyo ndani ya mrija wa majaribio.

Mwanaume mmoja aliyevalia overoli ya rangi ya kijani, anaonekana ameinama chini ya ng'ombe, huku akifanya shughuli ya kukamua. Mwanaume huyu ameshikilia matiti ya ng'ombe, huku akitiririsha maziwa, kwenye ndoo nyeupe iliyo chini. Ng'ombe amefungwa kwenye mguu ili kuzuiya kuumia na kumwagika kwa maziwa.

Kwenye zizi la ng'ombe lililojengwa kwa saruji na chuma, ng'ombe wa rangi ya nyeuzi na nyeupe wanaonekana wakilala. Ng'ombe moja wa rangi nyeusi anaonekana akisimama huku akikula nyazi.

Ng'ombe wawili wenye rangi wa nyekundu na nyeupe wanaonekana kulala chini huku tumbo imefura kuashiria kufa, labda kutokana na matawi waliyokula.

Mtu mmoja anapakua chakula, inayoonekana kuwa mchele kwenye sahani ya rangi ya bluu na kijani. Anamwagilia supu juu ya mchele huo huko watu wakingoja kuchukua.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya buluu anaonekana ameinama chini ya ng'ombe huku akifanya shughuli ya kukamua. Mwanaume huyu ameshikilia matiti la ng'ombe huku akitiririsha maziwa kwenye ndoo iliyo chini. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye miguu ili kuzuia kuumia na kumwagika kwa maziwa.

Wanaume waliovalia ovaroli ya rangi ya kijivu, wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya kukamua ng'ombe. Watu hawa wameingiza mashine ya kukamua kwenye ng'ombe, huku mrija ikielekezwa kwenye mitungi ya kuchota maziwa.

Mwanaume aliyevalia gambuti anaonekana ameinua mkono ili kufikia matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani, anayoning'inina kwenye mgomba wake.

Kwenye soko la wazi mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana akipanga matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano kwa njia unaovutia ili kuweza kuiuza.

Katika chumba cha kuhifadhi maziwa wanaume wawili waliovalia ovaroli ya jeupe, barakoa na wavu wa nywele wanonekana wameshikilia mitungi kubwa ya maziwa huku wakimimina na kuchuja maziwa kwenye mashine fulani

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, yanaonekana yamepangwa kwa njia inayovutia, moja juu ya ingine. Kuashiria kusafirishwa nyumbani ama kwenye soko.

Kwenye eneo la kukamua, ng'ombe mmoja yenye rangi ya nyeusi na nyeupe inaonekana amefungwa kwa miguu, huku mashine ya kukamua imeingizwa kwa matiti yake.